Ni haki ya kila mkenya kulingana na katiba ya humu nchini kupata huduma za serikali wanapofika pahali ama wakati ambapo wanahitaji huduma hizo kama vile kutafuta cheti cha kuzaliwa na hata cheti cha kifo.

Wananchi wanahimizwa kutumia njia zinazofa kutafta haki na pia wanapaswa kutochukua sheria kwenye mikono yao , kama vile kwa mfano; wananchi hawafai kupiga mtu ambaye wanamshuku kuwa mwizi .

Tume ya mahakama inaita watu tena inahimiza watu wajitokeze ili wakutanae na waelezwe kuhusu zile hatua ambazo huendeleea kortini kuhusu pia vile waneza kutengeneza na kudumisha huduma bora kwa wananchi.

Mwananchi anasaidiwa kuweka vidole kwenye wino ambako tena ndio baadaye itumike kuchukua ile alama ya vidole ambayo usaidia katika kutengeneza kitambulisho maana kila mtu akona alama ya vidole vya kipekee.

Wachezaji wanasheherekea ushindi wao. Wachezaji wanpocheza, na kushinda, kanda na kupata wadhamini wapya, ama kupata wadhamini wengine, pia inasaidia kukuza talanta yao kama tunavyojua, talanta ni ajira kwa yule mwenye talanta.

Serikali inajitahidi kuona kuwa wananchi wote wanapata huduma za serikali haswa kwenye vituo vya kutoa huduma za serikali. Hivi majuzi walitangaza kuwa vituo vya huduma zitakuwa zinafunguliwa mpaka siku ya Jumamosi.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anaonekana kuwa na furaha. Wa Kenya watamkumbuka kwa kukopa deni huko nchini China. Deni ambayo alitumia kujenga reli ya SGR kutoka mombasa hadi Nairobi.

Wananchi wamejitokeza ili kujiandikisha kupata huduma number ambayo ilikuwa inastahili kusaidia kuwek ujumbe kuhusu mtu katika kadi moja ambayo iikuwa inabeba ujumbe wote wa mtu mmoja.

Mashambiki ambao wamejiami na vitu mbalimbali kama vile goma, vuvuzela na pia kuna mtu amebeba taa ya koroboi wamejitokeza wanaeda kushambikia timu ambayo wanaipenda.

Kila wakati timu ya kitaifa inapocheza wananchi wanahimizwa kujitokeza kwa wingi hili kuonyesha uzalendo wao na pia kuwapa motisha wachezaji wa humu nchini.

Nje kuna migogoro katika ya serikali na mahakama .Serikali pia Rais wa nchi wanaapa ya kuwa wataendelea kufanya kazi pamoja na mahakama yao humu nchini. Hadi wa sasa majaji wanalalamika kuwa serikali haifwati haki angizo amri za mahakama.

Wananchi wanahaki ya kujua ukweli hivo basi mtu akiwa na swali ama mtu akiwa haelewi jinsi ya ambavyo serikali inafanya kazi au mtu aka na swali kuhusu utoaji huduma wa serikali anafaa kuuliza na ajibiwe ipasavyo.

Bendera wa kenya na wimbo wa taifa huonyesha umoja na uzalendo wetu kama wananchi, hivo basi tunafaa kujivunia bendera yetu maana inasaidia kuleta ustawi na utangamano nchini

Watu wanajitokeza tena uga umeja. Tena watu wamekuja kushabikia wanariadha wao. Kenya inajulikana sana nchini duniani kutoa wanariadha bora na kushinda katika mbio za za Olympiki.

Huduma za serikali ni haki ya kila mkenya bila kuangalia jinsia, kazi, dini ama mahali ambapo mtu anapotoka bora tu mtu ni mkenya anapaswa kupata huduma za serikali.

Serikali inazidi kutengeneza uga za humu nchini aswa zile uga za kitaifa kuhakikisha kuwa zinafikia kiwango kile ambacho kimewekwa na shirika la michezo duniani. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa mechi za kitaifa zimechezwa humu nchini.

Mke anapojifungua hospitalini anafaa kuhakikisha kuwa amepewa kile karatasi ambacho atatumia kufuatilia kuhakikisha kuwa mtoto anapata cheti chake cha kuzaliwa ambacho ndicho kinaweza tumika kuhakikisa kuwa mtoto ni Mkenya mpaka anapoffika umri wa miaka kumi na minane.

Huyu ni naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye alingolewa mamlakani kutokana na kupatikana na makosa ya kuenza siasa ya chuki na kikabila pamoja na matumizi mabaya wa ofisi.

Kampuni za kusambaza maji na kuhakikisha usafi hasa za mitaro zinafaa kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata maji safi inavyofaa na bei ambayo wananchi wanaeza ilipa.

Wananchi wanalalamikia ukosefu wa vitabu ambavyo vinatumika kutegeneza vyeti vya kuzaliwa na wanasema wanapopata vitabu hivyo basi wanalazimika kupeana hongo ndipo wasaidike kupata vyeti hivyo.

Mpira wa vikapu si maarufu humu nchini, hivyo basi haina mashabiki wengi kama michezo mingine ama ikilinganishwa na mchezo wa kandanda. Afrika nzima pia, huu mchezo haina umaarufu sana, labda kule Sudan kusini.

Baada ya kujaza fomu yoyote tunapaswa kutia sahihi ili kuhakikisha kuwa tunakubaliana na vipengele vyote ambavyo viko kwenye fomu hiyo na pia kuwa yale ujumbe ambaye tunatoa kwenye hiyo fomu ni ya ukweli.

Waziri ambao wanasimamia wizara mbalimbali wanapaswa kuwatumikia Wakenya kwa ukweli na haki na pia wanafaa kuzingatia katiba kila wanapotekeleza majukumu yao.

Wananchi wanapokua na swali lolote wanahimizwa kufika kwenye vituo vya utoaji huduma kwa wananchi ili waweze kusaidika na kujibiwa maswali ambazo wanaweza kuwa nazo kuhusu jinsi ambavyo serikali inawatendea kazi.

Mchezo wa ranga ni mojawapo ya michezo ambayo inamashambiki wengi sana humu nchini. Nchi ya Kenya huwa na timu mbili za ranga. Timu ya kwanza ni ile ambayo ina wachezaji saba kwenye pande zote na timu ya pili ni yenye wachezaji kumi na tano kwenye pande zote.

Chama cha ODM ambayo kwa muda mrefu imekua katika upinzani, hivi sasa imeshikana mkono na serikali hivo wanafanya kazi pamoja na serikali .Ingawaje hii haijafurahisha watu wengine kwenye chama hili .

Raisi wa humu nchini Wiliam Ruto pamoja na jaji mkuu Martha Koome. Ingawaje kuna mzozano kati ya serikali na mahakama, Martha Koome ambaye ndiye jaji mkuu anasema kuwa watazidi kufanya kazi pamoja na serikali.

Wananchi wanahimizwa kukaa chini na kusulisha zile kesi ndogo ndogo ambazo wanaweza sulisha wenyewe. Hii inasaidia kufanya kusikuwe na kesi mingi kotini na zile kesi ambazo ziwe zinafika kotini ziwe ni zile ambazo ni ngumu kutatua.

Wananchi wanafa kujitokeza ili kupata huduma za serikali kila wakati wanapo zihitaji. Maana , ni ushuru ambayo wanalipa ndipo inatumika kufikisha.

Wananchi pamoja na wale ambao wamefika kutoa huduma kwa wananchi wamevalia barakoa ili kuzuia kuenea kwa virusi ambavyo vinaweza sababisha ugonjwa wa virusi kama vile vya homa na korona.

Aliyekuwa rais wa humu nchini Uhuru Kenyatta, siku ambaye alikuwa anaapishwa katika ofisi. Uhuru Kenyatta atakumbukwa sana kwa kujenga reli ya SGR kutoka Mombasa hadi Nairobi

Jaji mkuu Martha Koome anaapishwa na anahakikishia wananchi kuwa atawatumikia kwa ukweli na kwa haki na kwa kuzingatia katiba ya nchi katiba ambayo ilipitishwa mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi.

Kenya inajivunia mabinti zako ambao walifanya bidii na kuweza kufika katika mchezo wa kuwania kombe la dunia katika mchezo wa mpira wa nyavu.

Mashabiki wanafanya bidii na kujitokeza kila ambapo timu zao wanapocheza. Hii inasaidia kuwapa wachezaji motisha na pia inatumbuiza kwa wale ambao wameudhuria.

Ingawaje tumepiga hatua katika utoaji huduma kwa wananchi, kama nchi tunafaa kuhakikisha kuwa tumefikia kile kiwango ambacho wananchi hawafai kujaza fomu, wawe wanaweza fanyiwa hii huduma zote kupitia kwa mtandao. Hii

Wanakandada wamevalia jezi ambazo zimefadhiliwa na kampuni za mchezo wa Pata Potea. Michezo hizi ingawaje kampuni zinaleta faida nchini michezo hizi zimeadhiri sana kwa kiwango kikubwa vijana wa humu nchini.

Kambi za humu nchini zinachangia sana uboreshji wa mchezo kama wanapofadhili klabu hasa zile za mchezo kama kandanda basi vilabu zina uwezo wa kulipa achezaji kutokana na ufadhili huo.

Rais mchaguliwa anaapa kuwa ataitumikia nchi kwa hali na mali na kwa ukweli na kuwa atapigana na ufisadi ingawaje hadi wa sasa kuna malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa hajatimiza ahadi zile.

Kwa vitambulisho ambavyo viko tayari vimefika katika kituo cha utoaji hudumu za serikali. Hiyo wananchi ambao walikuwa wamejiandikisha kupata vitambulisho hivi wanahimizwa kufika pale kuvichukua.

Wanasiasa pamoja na wabunge waliochaguliwa wanafaa kufanyia wananchi kazi sio tu kuonekana wakati ambapo tunaelekea uchaguzi. Kwa mfano, badala ya kupatia watu mwavuli wanafaa kujengea watu soko za kisasa.

Wananchi wa Kenya wenye nyuso zilizojaa furaha na tabasamu wameshikilia bendera ya nchi. Hii inaonyesha uzalendo ambao wako nayo. Nchi inastahili wananchi wazalendo ndiposa iweze kustawi.

Wachezaji wanajivunia, wanafurahia na kusherehekea kikombe ambacho wameweza kukishinda. Michezo inasaidia kudunisha umoja na pia kukuza talanta ya vijana.

Wananchi wanahimizwa kufika katika vituo vya utoaji huduma za serikali kila wakati ambapo wanapokuwa na changamoto kuhusu huduma za serikali ama wakiwa na tatizo ama swali lolote.

Ufisadi ni jambo ambalo limepinga sana sekta la utoaji huduma kwa wananchi. Maana wananchi wanapofika pale, kuna wale wahudumu ambao wanataka kwanza wapewe hongo ndiposa wahudumiwe wanan.

Wananchi wanafika kwenye vituo ili kupata huduma za serikali ingawaje kwa sasa sekta hiyo imekumbwa na shida kwa sababu hakuna zile vitabu zinazotumika kuandika vyeti vya kuzaliwa.

Wananchi wote wanafaa kupata huduma za serikali bila kubaguliwa kwa misingi ya kisiasa ana kidini maana , wakenya wote wakona haki sawa kulingana na katiba ya nchi.

Serikali inafaa kubuni mbinu na mipango ya kuhakikisha kuwa inapigana na ufisadi nchini. Ufisadi imefanya uchumi umezorota, maana pesa ambayo ingepatikana kwa serikali imeenda kwa mifuko ya watu wenyewe.

Tunapaswa kutupa takataka vizuri kuzuia mchafuko wa mazingira ambao pia unaweza leta uchafuko katika hali ya hewa ambayo tunaipumua na kutuletea madhara kama vile magonjwa.

Jaji mkuu Martha koome pamoja na jaji wengine wa mahakama kuu waliamua na kupitisha kuwa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili ulifanyika kwa njia ya haki na ukweli

Mashabiki haswa wa kandanda wanaishabikia timu yao. Kandanda ni mchezo unaoleta watu pamoja. Kandanda pia inasaidia kukuza talanta na inafanya vijana wanapata ile kitu ya kufanya hawakai waki, inawazuia kuingia katika kutumia mihadarati ambayo inaweza haribu maisha yao.

Michezo haswa shuleni, inasaidia sana kukuza vipawa, ambavyo vijana, wanaweza kuwa nazo. Pia vipawa vinavyokuzwa tunajua kwa sasa hakuna ajira ya kutosha, hivo kuna wale, wanaajiriwa na vipawa vyao.

Serikali inazidi kuhakikisha kuwa uga za kitaifa kama vile uga wa kitaifa cha Nyayo, vimejengwa kulingana na viwango ambavyo vimewekwa na shirika linalosimamia michezo duniani.

Idadi kubwa ya wananchi wamefika katika huduma center ili kupata huduma za serikali ambazo sasa hivi zinapatikana kwa pamoja kwenye zile vituo ambavyo serikali imeweka, na uzuri ni kwamba ziko karibu na wananchi wote.

Kando na kukuza vipaji pamoja na talanta, michezo kama vile kandanda vimesaidia kuajiri vijana maana kila wakati wanapotokea kucheza ama kushindana wanalipwa.

Wachezaji raga yenye wachezaji saba pande zote wameiletea nchi sifa nyingi haswaa wanapoenda kucheza nchi za nje na wanarudi wakiwa washindi. Wakiwa huku pia wanasaidia kuleta mashabiki pamoja.

Utoaji huduma kwa wananchi, inakumbwa na kikwazo cha janga la ufisadi. Ingawaje serikali inajitahidi kupambana na jangwa hili. Jangwa hili ndio linazidi kuenea, haswa kwasabau, wananchi wenyewe wanapeana hongo ili kupata misaada ambazo wanajua wanafaa kupewa bure.

Mtandao wa eCitizen imesaidia pakubwa wananchi kupata huduma za serikali. Maana hivi sasa kuna vile huduma ambavyo havihitaji mtu kujipeleka mwenyewe ofisini. Akiingia tu pale kwenye mtandao wa eCitizen , anasaidika.

Kuna haja ya kufikisha vituo vya kupeana huduma za serikali kule mashambani. Maana bado tunapata kuwa kuna wale wanapata changamoto wakati wanataka vili vyeti vya serikali kama cheti cha kuzaliwa.

Vyama za kisiasa zinazidi kuzinduliwa humu nchini. Hii ni kwa sababu, Kenya inaelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika nchini kote mwaka wa elfu mbili ishirini na saba.

Cheti cha kuzaliwa ni haki ya kila mwananchi. Hivyo mtu anapozaliwa anapaswa kuandikishwa ili atengenezewe cheti chake cha kuzaliwa. Na cheti hiki kikipotea unafaa kufuatilia na serikali ili upewe nyingine.

Nchi ya Kenya inajivunia timu ya kandanda ya kina dada walio chini ya umri wa miaka kumi na tisa ambayo ndo ilikuwa ya kwanza Afrika, mashariki kuenda kuwania kombe la dunia mzima.

Mchezo wa kandanda ambao huleta watu pamoja. Hutanguliza na wakati mwingine wachezaji wetu wanapoenda kucheza nchi za nje ama kule ng'ambo ama michezo za kimataifa wanatuletea nchi kipato ambacho kinasaidia kujenga nchi.

Utoaji huduma kwa wananchi imekumbwa na janga la ufisadi. Maana watu wengi wameandikwa kazi na serikali lakini wanapofika ni kutolewa wanainchi huduma, bado wanaitisha hongo.

Wananchi wenye furaha wanajitokeza, kusimamia nchi yao. Hii inaonyesha umoja, undugu ata na uzalendo ambao wakonayo. Wanaonekana kuwa na bendera za nchi yao na hii inaonyesha umoja na uzalendo wao wa nchi ya Kenya.

Mahakama kuu nchini ilihalalisha ilitoa sheria ya kuhalalisha ndoa za kijinsia moja, kike kwa kike ama kiume kwa kiume, na kusema kuwa wanandoa wa jinsia moja wako na haki zao na pia wanakubalika kutengeneza shirika zao kwao wenyewe.

Serikali ya kitaifa pamoja na serikali za ugatuzi zinapaswa kuhakikisha kuwa uga zetu ziko katika hali nzuri na zile uga za kitaifa zimetengenezwa na zinafikiana na ile masharti ambayo imewekwa na shirika la michezo duniani.

Shabiki amefika uwanjani na taa ya koroboe. Ingawaje hii inaweza leta mkasa, wakati ambapo watu wanaeza toka mbio, ama mafuta ikimwagika alafu tena ishike moto inaeza leta mkasa kubwa sana.

Wanafunzi wanapaswa kuhimizwa kushiriki katika michezo maana michezo huongeza hali ya kujiamini, huwasaidia kukua kimawazo na pia huleta watu pamoja, hutumbuiza na kuburudisha wale ambao wamehudhuria.

Aliyekuwa naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua anonyeshwa zile hatua ambazo serikali imefanya katika kuhakikisha kuwa huduma za serikali zimefikia wananchi vile inavyofaa. Gachagua alitimuliwa ofisini baada ya kupatikana na hatia ya kutumia vibaya ofisi yake.

Nyumba zinajengwa na hiyo yanikumbusha mfumo ambao serikali uko nayo wa kujenga nyumba zenye bei nafuu kwa wanainchi. Mfumo huo umesaidia hasaa katika kuandika vijana kazi maana wale ambao wanafanya kazi mahali nyumba zinajengwa ni vijana wa humu nchini.

Jaji mkuu nchini bi Martha Koome anatoa hotuba yake kwa wananchi na wanahabari. Anaeleza zile hatua ambazo mahakama imepiga tangi aingie mamlakani.

Tume ya mahakama nchini inajipata pagumu watu wakiwa kwa sababu zile sheria ambazo zinatolewa na mahakama kwa serikali kwa mara mingi serikali inapuuza.

Wananchi wanahimizwa kujitokeza na kuchukua vitambulisho vyao ambavyo kwa sasa vimekuwa tayari. Ingawaje, wananchi bado wanalalamika kutokana na ongezeko kwa ile pesa ambayo wanalipa wanapopoteza vitambulisho hizo.

Zoezi ya kufikisha huduma za serikali karibu na wananchi. Huduma hizi ama zoezi hizi hufanyika kule kijijini ambapo wahudumu wanapata nafasi ya kuhudumia wale ambao wako na shida na serikali kama vile wale ambao wanataka kutafuta vitambulisho.

Ingawaje serikali imeleta vituo vya huduma karibu na wananchi, inafaa kufanya pia bidii na kuongeza idadi ya zile huduma ambazo zinapatikana mtandaoni. Isiwe ni lazima watu waende kupanga foleni huko kwenye huduma centre ndio wahudumiwe. Wakiwa wanaweza kupata huduma zote hata kwenye simu zao.

Kujiandikisha kama mpiga kura ni haki ya mkenya yeyote ambaye ametimu umri wa miaka kumi na nane. Kupiga kura inasaidia wananchi kuchagua viongozi ambao wanaona kuwa wanaweza endeleza nchi.

Mashabiki wamejitokeza na wamejaza uga inavyofaa. Hii husaidia kuwapa wachezaji motisha maana hakuna yule mtu atakubali kushindwa ikiwa anaona mashabiki zake wamejitokeza kwa wingi wamejaza uga.

Timu ya mpira wa vikapu kwa wanadada imeletea nchi fahari sana wanapoenda kucheza katika nchi zingine na wanarudi humu nchini wakiwa na medali. Wakati mwingine wanashinda vikombe.

Kampuni ya maziwa humu nchini jina Brookside , imekuwa wadhamini wa michezo za shule ya upili kwa muda sasa. Hii inasaidia kukuza talanta na vipaji ambavyo vijana wale wako nayo.

Mashabiki hujitolea kushabikia timu zao. Unapata timu ikicheza mbali mashabiki wenyewe kwa wenyewe wanatoa pesa, wanakomboa gari na wanahakikisha kuwa wamehudhuria huo mchezo na wameshabikia timu.

Utupaji ovyo wa taka unaweza leta mafuriko, haswa taka zinapotupwa kwenye mitaro ambayo inafaa kupitisha maji wakati mvua inanyesha. Taka ikitupwa katika zile mitaro inaenda inaziba hiyo mitaro hivyo mvua ikinyesha, maji haiwezi kupita na hii husababisha mafuriko hasa katika miji.

Mechi za kuwania kombe la CHAN zitachezwa humu nchini, Tanzania na Uganda hivo mashabiki wanaimizwa kujitokeza kwa wingi ili kushabikia timu zao.

Ingawaje uhusiano kati ya jaji mkuu na serikali inaonekana kuwa mzuri, shirika la mawakili nchini inaizidi kulia ukiukaji wa sheria ambao unaonekana upande wa serikali.

Mwananchi anabeba kibango yenye picha ya wale ambao wanawania kiti cha urais nchini. Kila tunapoelekea katika uchanguzi mkubwa watu hujitokeza na kuwania viti mbalimbali humu nchini.

Rais William Ruto pamoja na mkewe Rachel Ruto siku ambayo rais alikula kiapo na kusema kuwa atatumikia nchi kwa haki na kwa ukweli na kwa kuzingatia katiba ya nchi.

Ingawaje mchezo wa patapotea imeathiri maisha ya vijana wengi, serikali haiwezi funga kampuni hizo maana kampuni hizo za patapotea ndio wafadhili wakuu wa mchezo wa kandanda humu nchini.

Kunapaswa kujifunza jinsi ya kuhifadhi maji wakati mvua inanyesha. Hii maji tunaweza itumia wakati wa kiangazi ama wakati ambapo hakuna maji. Tunaweza tumia maji haya kwenye nyunyuzia mimea na hata pia kwa matumizi yetu ya kila siku pale nyumbani.

Tume ya mahakama nchini likona jukumu la kuhakikisha kuwa mahakama yanazingatia sheria ambazo ziko katika katiba ya nchi na pia watu wanaheshimu maamuzi ya mahakama.

Mwenyeketi wa chama cha Wiper ambayo ni chama nacho kiko kwenye uislamu, anatoa taarifa kwa wanahabari. Viongozi hao wanashinda wakisema kuwa serikali inapeleka wananchi pabaya.

Serikali ilikuja na njia ambayo ilikuwa inafanya watu wajiandikishe alafu wapate huduma namba ambayo ilikuwa inasaidia kuweka kila kitu cha mtu ama ujumbe zote kuhusu mtu katika kadi moja. Ile mtu anaposafiri anatembea tu na kadi moja lakini kadi hiyo iko na ujumbe yoyote unayoweza taka kuhusu uyo mtu.

Wananchi wanapaswa kuhimizwa kujitokeza kushabikia timu ya kitaifa na vile vilabu ndogondogo za nyumbani. Hii inaonesha uzalendo na pia inasaidia kuleta umoja nchini.

Rais wa nchi ya Kenya William Ruto naibu aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, pamoja na aliyekuwa jaji mkuu Daktari David Maraga wamekusanyika mbele ya jumba kuu.

Wakenya wazalendo, tena waliojawa na furaha nyusoni, wamejitokeza kuonyesha uzalendo wao wakati wa mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi za timu ya taifa, tena wameenda kushabikia timu ya taifa.

Maonyesho ya biashara ya jiji ya Nairobi lakini ambayo inakaribisha watu kutoka pande zote za nchi. Hii husaidia watu kuelewa jinsi ambavyo wanaweza kuendeleza biashara zao.

Shirika la mawakili inchini haijakuwa nauhusiano mwema na serikali. Shirika hili linasema kuwa serikali inazidi kukiuka amri za mahakama. Pia inalaumu serikali na kusema kuwa serikali inaongeza kuuwa watu haswa wakati ile wa maandamano.

Wachezaji kandanda, ingawa tuko na wachezaji kandanda wazuri serikali haijaweka juhudi za kutosha kuhakikisha kuwa wale aabao wakona talanta huku makijijini wamefika katika ngazi inayofaa.